Noti ya elfu moja ya Kenya inaonekana ikiwa mpya na safi huku ikiwa na vifaa zote kama vile nembo ya taifa ,picha ya rais wa kwanza na sahihi ya afisa mkuu.

Magari aina mbalimbali yenye rangi tofauti yanaonekana yameegeshwa kwa njia unao vutia . Magari haya yanaonekana safi na mapya kuashiria kuuzwa katika eneo hili .

Katika soko la wazi, matunda ina mbali mbali ikiwemo vile maembe, tifai, ndimu, ndizi, nanazi, yanaonekana yamepangwa kwa meza, kwa njia unao vutia.

Kwenye zuku la wazi kuuza aina mbalimbali zenye rangi tofauti, zinaonekana zimetapakaa kwenye meza huku zingine zikiwa zimenyinginizwa, watu wanaopita hapa wanaonekana kuzikagua ili kuzinunua.

Lango la duka moja lina rangi ya kijani, na maandishi ya mpesa , kando ya lango hili, kuna friji inayotumiwa kuhifadhi vinywaji mbalimbali kama vile soda, na maji.

Katikati ya mji limesimama duka la Mpesa, lenye nembo ya rangi ya kijana kibichi na maandishi makubwa meupe kando yake kuna watu wanaofanya shughuli zao.

Mlango wa duka ina rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Kando yake kuna mitungi ya maji, kuashiria kwamba duka hili linahusiana na uuzaji na usambazaji wa maji safi.

Nguo ya mitumba yenye rangi mbali mbali kama vile ya watoto ya watu wakubwa na vijana zimetapakaa kila mahali kwenye soko. Mnunuaji mmoja anaonekana akiwa anapima moja ya hizo nguo.

Mko no mmoja unaonekana ukitoa noti za elfu moja za kenya kutoka kwenye briefcase iliyo jaa pesa. Pesa hizo zimepangwa kwa utaratibu, ndani ya brifukesi iliyofunguliwa inaonekana kuna pesa mingi.

Nje ya duka moja lenye bango la Mpesa lililo ning'inizwa mafungu ya unga na magunia ya mchele imepangwa kwa utaratibu inaashiria kwamba duka hili linajihusisha kwenye huduma ya jumla.

Mkono wa mwanamke moja inaonekana akimpa mwanaume funguo wa gari hii ni maonyesho kwamba ni makabidhiano maalum ya kumpa yule mmiliki mpya gari yake

Mwanaume aliyevaa vesti jeupe na ovaroli ya kijani anaonekana amesimama kwenye mlango wa duka. Kando yake kuna bango ya tangazo ya biashara ya photocopy .

Viatu vya kuteleza vya rangi mbalimbali. Vimepangwa Kwa mpangilio mzuri. Katika eneo moja ya soko. Kwa ajili ya kuvutia wateja. Viatu hivi vinangaa kuashiria hali ya kwamba bado ni vipya.

Mitangazo ya kampuni ya kopokopo, inayojihusisha na vifaa vya kidigitali ya biashara. Mwanamke moja anaonekana anafanya usajili kwenye simu kwa kutumia barua pepe.

Hili ni duka linalobobea kwa uuzaji wa vinywaji baridi aina ya soda. Kando yake kuna duka la pesa linalojulikana kama M-PESA. Kuna mtu ameegesha baiskeli yake mbele ya duka hilo.

Troli yenye magurudumu matatu ya kusafirisha mayai, na soseji, inaonekana imefungiwa kwenye mwafuli kubwa, katika maekesho ya magari, nyuma yake kuna duka ya kuuza nguo.

Mwanaume moja aliyevaa shati jeupe. Anaonekana akimwaga maziwa kwenye kikombe. Maziwa hayo ameweza kumimina kutoka kwenye mashini ya kuifadhi maziwa. Mtu huyo anatabasamu kwa usheria usafi wa maziwa.

Mazingira ya soko. Viatu ya aina mbalimbali kama vile ya watoto, ya kirasmi na ya miundo vimepangwa mezani kwa njia ya taratibu. Viatu vingine vinaonekana vinaning'ina.

Magari ya mitumba yaliyoingizwa nchini kwa ajili ya kuuzwa tena. Yameegeshwa katika yadi, ama sehemu maalum ya kuuza magari, huku wakingoja wateja wanaotafuta magari ambayo yametumika.

Agenti wa mpesa anahudumia mteja kwa zoezi ya kuweka pesa kwa simu, mteja amemkabithi pesa hizo taslimu elfu mbili za noti za kenya.

Mikono ya watu wawili inaonekana ikisalimiana kuonyeshana kwamba wamefikia makubaliano ya biashara ,mtu mmoja anakabidhiana funguo wa gari kwenye mmiliki mpya katika biashara iliyofanyika.

Magari ya rangi mbalimbali yamepangwa Kwa ustadi. Kwenye yadi, kwa ajili ya kuiuza. Magari haya, yameoshwa na kungarishwa. Ili kuvutia mnunuaji yoyote yule.

Tangazo la huduma ya bima ya ajali binafsi kutoka Amaco, inaashiria kwamba ajali imeweza kufanyika wakati wowote lakini hupaswi kuleta hadhara ya kifedha.

Mkusanyiko wa sarafu za shilingi za Kenya. Sarafu za shilingi ishirini zinaonekana kuwa nyingi na ina rangi ya dhahabu katikati, ilihali zile za kumi zinaonekana kuwa chache na zina rangi ya dhahabu nje.

Mwanamke moja anaendesha mashini ya kuuza maziwa huku amefaa koti jeupe na neti ya kuzuia nywele, kuashiria kwamba anazingatia usafi na viwango vya afya. Anaiangalia mashini kwa makini, kuhakikisha kwamba inafanya kazi kwa makini.

Magari yaliyo pangwa kwa mtindo inayafutia yanangaa chini ya mwangaza wa jua uwanja wa maegesho haya yanaonekana tulivu na inaashiria Kuna shughuli muhumi inayoendelea.

Bidhaa za shamba kama vile nyanya, viazi tamu, karoti, matunda na pilipili. Zimewekwa kwa boksi tofauti tofauti sokoni. Mpangilio huu ni ya kuvutia.

Mkono moja unaonekana ukiwa umeshika noti nyingi za elfu moja ya pesa ya Kenya. Noti hizo zinaonekana kuwa mpya, na inaashiria kwamba zimetoka kutolewa hivi majuzi.

Yadi ya magari ya kifahari ambapo magari ya bei ya juu yameegeshwa kwa ajili ya biashara, magari haya yamepakiwa kwa mpangilio mzuri na yenye kutamani.

Duka la Mangu Tomato linajihusisha na uuzaji wa maziwa na bidhaa zake. Lango kuu la duka hili ni ya rangi ya samawati hafifu na kuna mtu amesimama mbele yake.

Vikapu vilivyotegenezwa kupitia kwa ufumaji wa mkono vimepangwa kwa utaratibu na vinavutia. Vikapu hivi vina rangi tofauti tofauti na inavutia sana.

Nyanya zinazoonekana freshi na zenye rangi nyekundu zinauzwa sokoni. Muuzaji anazigawanya kwenye vikundi kulingana na ukubwa, ubora na kiazi yake ili aziuze.

Kundi la magari limeegeshwa katika uwanja wazi unaonekana kuwa sehemu ya kufanyia shughuli maalum. Magari haya yana rangi tofauti tofauti na yamepangwa kwa utaratibu.

Kwenye kampuni ya kutengeneza magari ya mercedes magari mbali mbali yamepangwa kwa njia unaovutia magari haya yana rangi tofauti tofauti na yako kwenye maonyesho ya kuziuza.

Ni maonyesho ya vipengele muhimu inayopatikana katika noti ya kenya ya shilingi elfu moja. Mbele yake kuna rais wa kwanza wa taifa, huku nyuma ikiwa na wanyama pori.

Katika sehemu ya maziwa ndani ya duka kubwa la jumla, mwanamke aliyevaa ovaroli jeupe anaonekana akieka pakiti ya maziwa kwenye rafu ilivyopangwa kwa maridadi. Mazingira ni safi na yenye baridi.

Jedwali linalo onesha vigezo vya ubadilishaji Wa sarafu ya nchi mbalimbali, Kama vile, shilingi ya Kenya, dollar ya Amerika, yuan ya China, inasehemu ya kuuza na kununua.

Noti ya elfu moja ya Kenya imeonyeshwa ikiwa bado mpya na laini. Sifa zake kama vile tembo ya taifa, picha ya rais wa kwanza wa Kenya inaonekana vizuri. Huku chini ikiwa na sahihi ya afisa mkuu wa benki kuu.

Gari kubwa la usafirishaji linaonekana linabeba magari madogo mengi yaliopangwa kwa utaratibu chini na juu ya trela yake. Magari haya madogo yanaonekana mpya na yanasafirishwa sokoni.

Duka limeandikwa Mt Kenya milk . Kwa maandishi makubwa, juu ya mlango wa mbele . Duka hili kinashughulika na muuzaji na usambazaji wa maziwa na bidhaa zake. Liko na mwonekano mwema. Na linavutia.

Viatu vya wazi vilivyotegenezwa kwa ngozi vimepangwa vizuri kwenye nyavu zilizoning'inizwa katika kibanda cha soko. Viatu hivyo vimepangwa kulingana na ukubwa wa kiatu.

Mkono moja umeshikilia noti za pesa za kenya zilizizo onekana kuwa na rangi tofauti jumla ya pesa hizo ni elfu moja mia sita na hamsini, nyuma yake kuna nyayo ya stima.

Mwanaume mzungu anaonekana akijaza mafuta kwa gari yake katika mahali inayojulikana kama kituo cha mafuta, anafanya kazi hio kwa utulivu uku pembeni mwanaume mweusi anamtazama.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati nyeusi lenye maandishi ya King anaonekana kwenye duka, akiwa ameshikilia mashine ya kutiririsha mafuta ya kuuza, kando yake kuna friji ya kuhifadhi maziwa.

Mlango wa duka una rangi ya kijani kibichi na maandishi meupe ya M-PESA. Ina michoro tofauti kama vile taa na nyaya za stima. Zimening'inizwa mifuko za ununuzi.

Duka la ROYAL STAR INN linaonekana kuchukua mwelekeo wa kuuza bidhaa za maziwa na vyakula vya kutumia kila siku. Ndani yake kuna mashine inayotumika kumimina maziwa kulingana na vipimo. Kwenye lango lake kuna michoro ya yoghurt , mayai na keki ndogo.

Magari ya aina mbali mbali yameegeshwa kwenye ukumbi uliona nyasi ya kijani, kwa umbali kuna hema za rangi nyeupe zilizojengwa kuashiria kuwepo kwa mkutano ama shughuli fulani hapa.

Tangazo la bima ya gari binafsi linaonekana likiwa na picha ya gari ndogo ,lengo likiwa kuhamasisha wenye gari kuchukua bima kwa ajili ya usalama wao na lile la gari lao.

Mwanamke mmoja amesimama katikati ya soko ili kuweza kununua mboga ya kijani kibichi .Mandhari inajaribu kueleza umuhimu wa kutumia mboga ya kiasili.

Mteja mmoja anaonekana akitumia simu kuonyesha mbinu ya menyu ili kulipia huduma kupitia kwa njia ya simu. Hii mandhari inaonyesha yale maendeleo yanayo endelea katika teknolojia ya kuweza kufanya kazi kwa haraka na kufanya malipo kwa haraka.

Katika ene la maegesho la kampuni la kuuza magari, trela moja mrefu limeegeshwa, huku likiendelea na shughuli la kupata magari mapya. Magari haya yamepangwa kwa nji ya kuvutia.

Tangazo ya bima ya binadamu kutoka kampuni ya Mayfair . Lina maandiko yanayosema maisha hayatabiriki lakini usalama lazima yawe. Kando yake kuna picha ya mtu ameanguka kwa baiskeli.

Noti ya elfu moja ya Kenya imeonyeshwa ikiwa imeonekana sifa zake zote kama vile nembo ya Kenya, picha ya rais ya kwaza wa Kenya na pia kwenye chini yake, kuna sahihi ya afisa wa benki kuu.

Tangazo la bima kutoka kampuni ya Kenya Orient. Linaonyesha picha ya mbwa nyeusi lengo likiwa kuhamasisha wale wanaomiliki mbwa kuchukua bima kwa ajili ya usalama wao.

Kwenye soko inayoonekana chafu kupita kiasi, wanabiashara wanaendelea na shughuli ya kupanga mboga aina ya kabeji. Kando yao kuna mizigo ziliowekwa bila mpangilio wowote na kuna mboga zimeanza kuoza.

Kwenye soko matunda ya aina mbali mbali unaonekana ukiwa yamepangwa kwa utaratibu, yakuvutia macho. Muuzaji anaonekana kuwa na mawazo mingi kuashiria kwamba ajaweza kufanya kazi ama kupata pesa yoyote.

Noti kadhaa za elfu moja za Kenya zimepangwa juu ya meza kwa uwazi. Kila noti linaonekana upande wa juu ama chini. Mandhari ya meza ni safi kuonyesha dhamani na uzito wa pesa hizo.

Mtu mmoja ameshikilia noti nyingi za elfu moja ya Kenya. Kwa umbali tunaona tarakilishi ama kompyuta kuashiria kwamba ni mahali kama benki.

Kwenye soko la wazi, bidhaa za kilimo kama vile ndizi, nyanya, karoti, machungwa, mahindi, viazi vya kawaida na maembe zimepangwa kwa utaratibu, mpangilio huu unavutia sana.

GSP Milk ni duka maalum inalo jihusisha na uuzaji wa maziwa safi na bidhaa zake. Baadhi ya huduma ni uuzaji wa maziwa safi, ice crimu na maji yaliyopakiwa.

Sanaa za mbao zinazoonyesha miundo tofauti ya vitu mbalimbali kama vile wanyama pori, ramani ya kenya na hata ramani ya Afrika. Sanaa hizi zimechongwa kwa ustadi kwa kutumia mbao, hii inaonyesha vile umahiri wa wachongaji.

Kwenye mazingira ya soko wazi, viatu aina mbalimbali vimepangua kwa mpangilio maridadi. Ili kuvutia wateja. Viatu vimetolewa kwa boksi ili vionekane vizuri kwa wateja.

Tangazo hili linaonyesha dhamira ya kampuni ya Britam ya kuifadhi wateja wao kiafya na hali nzuri ya maisha. Kifurushi hiki kina kipande kinaitwa Last expense cover ambayo ina bima ya kugaramia yale matumizi ya mazishi.

Ni cheti ya ukaguzi, iliyotolewa na mamlaka ya kimataifa ya usafiri na usalama ya nchi ya Kenya. Inaonyesha kwamba gari limekaguliwa na liko salama kutumika barabarani.

Kwenye eneo la kuoshea magari , magurudumu yametolewa nje kwa sakafu ili kuoshwa vizuri ,sabuni imepakwa juu ya tairi na maji yanamwagika kutoka kwa mashine ya pressure ili kuondoa vumbi na matope.

Kwenye tangazo ya bima ya kampuni moja picha iliyo na magari ambayo yamezama kwa maji kutokana na mafuriko kubwa imeonyeshwa ili kuhamasisha wenye biashara kuchukua bima dhidhi ya majinga ya asili.

Mtu mmoja aliyevaa nguo yenye rangi nyekundu anaonekana ameweka bunda ya noti ya elfu moja ya Kenya mezani. Anazihesabu noti hizo kwa vikundi kisha anashika na plastiki laini.

Gari aina ya Toyota TX lenye rangi jeusi na taa nyekundu linaonekana limeegeshwa mbele ya nyumba moja la kifahari. Gari lenyewe linang'aa kuashiria kwamba limetoka kuoshwa.

Viazi vya mizizi kama vile viazi tamu, viazi vya kawaida na mihogo vimepangwa kwa utaratibu kwa ajili ya kuviuza. Viazi hivi vinaashiria kiasili cha kilimo.

Kwenye barabara kuu yenye msongamano, trela moja inaonekana ikiwa imebeba magari ya aina nyingi. Magari haya yamepangwa kwa ustadi, juu na chini, huku zikisafirishwa kuelekea kwa sehemu ya biashara.

Miili ya mabasi inategenezwa ndani ya kiwanda ambapo mafundi na waandisi wanafanya kazi kwa ustadi. Mabasi haya yanawekwa chuma, kupakwa rangi na kisha itolewe ili iwe nzima.

Aina mbalimbali za ndizi zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna ndizi ambazo ni ndefu, kuna ndizi ambazo ni kijani kibichi na kuna ndizi zinazokola za manjano.

Katika soko la wasi, viatu mbalimbali vimepangua kwa ajili ya kuuzwa. Viatu kama malapa, viatu ya wuasi na sandali. Yote ikiwa na rangi mbali mbali kama vile samawati, nyeusi, nyeupe, nyekundu . Zinaonekana zikiwa zimekaa vizuri .

Tikiti maji na maembe vimepangwa kwa kuvutia vikiwa bado vina viasili na yenye afya mzuri, mazingira ni ya soko.

Viatu vya rangi tofauti vimepangwa kwa utaratibu katika rafu kubwa ya viatu. Kila kiatu kinaonekana safi na kinang'aa. Mpangilio huo inafanya ikue rahisi kwa mteja kuangalia na kuchangua viatu.

Gari la kuwabeba abiria la rangi ya nyeupe linaonekana limeegeshwa kwenye Yard . Gari hilo linangaa na halina maandiko yeyote kumaanisha bado liko kwa soko

Mkono mmoja unaonekana umeshika simu iliyo na menu ya mpesa . Hapa mtu anajaribu kulipia bidhaa ama huduma alyoipata kwa njia simu.

Sokoni, matunda ya aina mbalimbali yamepangwa kwa utaratibu yanayovutia macho, kuna matunda tofauti kama nyanya, vitunguu, machungwa, pilipili hoho na kadhalika.

Mikono miwili inaonekana imeshikilia bunda la noti ya elfu moja ya pesa ya kenya. Kwenye pesa inaonekana kuna mwanamume mmoja amevaa suti nyeusi.

Magari ya kila aina na yenye rangi tofauti tofauti yameegeshwa kando ya barabara kwa jinsi inavyovutia yamewekwa hapa ili kuvutia wale wapita njia wa hapa.

Mkono mmoja unaonekana umeshikilia noti tatu za Kenya zilizo na rangi tofauti nazo ni , shilingi mia mbili ikiwa rangi ya bluu ,mia ikiwa zambarau na hamsini ikiwa nyekundu.

Kwenye mazingira ya soko, nguo ya aina mbalimbali zenye rangi tofautitofauti zimetapakaa kwa meza. Kwa umbali kuna muuzaji anayeshughulika na mnunuaji.

Usafishaji wa tayiri ya gari kwa kutumia maji ya presha na sabuni, maji yanamiminika kwenye gari huku ikitoa uchafu, kutoka ndani na hata juu.

Kabati la nguo ya mwanamke mwafrika. Linaonekana limejaa nguo yenye rangi mbalimbali. Baadhi ya nguo inayojulikana hapa ni ya kitenge, leso na ya kisasa.

Kwenye eneo la mauzo ya magari, mwanaume mmoja akiyevaa suti ya blue ,anaonekana akiwa ameshikilia gari moja nyeusi huku akilitamani, hii inaonyesha mvuto na analitamani kununua gari hili.

Pikapu imeegeshwa kwenye eneo tulivu na ni safi, lenye mazingira ya kijani kama vile miti. Nyuma yake kuna mtu mmoja aliyekaa huku akiangalia msitu ama kupumzika.

Soko limejaa rangi na harufu tamu na matunda safi. Mazingira haya yanaonekana kuwa safi kabisa na matunda yamepangwa kwa ustadi sana.

Soko hili linaonekana kuwa katika hali kubwa ya uchafu. Maji yamejaa kila kona kwenye soko. Matunda na mboga zimewekwa karibu na maji chafu.

Katika sehemu ya maegesho, gari moja lenye rangi ya kijivu linaonekana limesimamishwa. Gari hilo ni la kubeba waabiria na halina maandiko yoyote, kuashiria kwamba bado ni mpya.

Duka la maziwa linaonekana limepangwa kwa utaratibu. Kwenye rafu yake kuna maziwa ya aina mbalimbali na bidhaa kama mtindi inayopatikana kwa ladha aina tofauti kama vile vanila na stroberi. Kwenye ukuta kuna michoro ya ng'ombe inayovutia.

Ni tangazo la bima la afya ya binadamu kutoka kampuni ya Jubilee manufaa yake ni kama kulipia mapesa ya uzalishaji na yale matumizi yenye inatumika katika mazishi.

Katika mazingira ya soko, bidhaa ya shamba kama vile ndizi, vitunguu na viazi tamu yanaonekana yakiuzwa, ndizi hizo yenye rangi ya kijani yamewekwa kwenye juu ya ndoo mbili jeupe.

Ni maelezo ya jinsi ya kujisajili kwenye tovuti ya kampuni ya kopokopo. Mtu anafaa kujaza vitu kama vile jina na neno la siri ili kuweza kuingia ndani ya hiyo tofuti yao.

Gari moja lenye rangi nyeusi linaonekana limeegeshwa kwenye nyasi ya kijani kibichi. Gari hili linaonekana kung'aa na kuwa safi kuashiria kwamba bado ni mpya.

Duka la sky shine inaonekana, likiwa na rangi ya kijani na maandishi ya Mpesa. Kwenye rafu kuna vitu vilivyo wekwa kwenye mikebe. Duka hili ilinonekana kupeana huduma ya kutuma na kuweka pesa.

Magari ya aina mbalimbali, yenye rangi tofauti, yanaonekana yamepangwa kwa njia inayovutia. Magari haya yanaonekana mapya na ni safi, kuashiria kwamba bado hayajatumika.